Moja ya huduma zilizorahisishwa sana ni pamoja na ile ya wateja kuzifikia akaunti zao za benki popote pale walipo, hii imewezekana kutokana na mashine za kutolea fedha za kiautomatiki ambazo zimesambaa maeneo mengi ambayo benki husika imekusudia kuyafikia, nje ya chumba hiki kidogo pikipiki zimeegeshwa ambapo wenye nazo wamefika hapo kupata huduma za kifedha.

Mashine inayolenga kutoa pesa kiautomatiki bila kuhusisha mtoa huduma, inafanya kazi kwa masaa ishirini na nne na hua zinatawanywa katika maeneo mbalimbali, ambapo mabenki yanataka wateja wao wafikiwe na huduma zao.

Mwanamke aliyevalia tisheti nyekundu inayoendana na bango la benki anayofanyia kazi ameshika kipaza sauti akitoa elimu na kuhamasisha watu waweze kujiunga na taasisi yao ya kifedha. Kutunza pesa, kutoa, kufanya malipo mbalimbali pamoja na mikopo ni baadhi ya huduma zinazotolewa na mabenki ambazo hurahisisha sana maisha ya wateja wao.

Tangazo la moja ya benki linalohusu ufunguaji wa akaunti, limewekwa kwenye ukurasa wao wa mtandaoni, ambapo wateja wanaweza kupata huduma hiyo kupitia simu zao janja au kompyuta, endapo tu wataweza kutembelea tovuti ya benki hiyo.

Wafanyakazi wa benki waliovalia suti nadhifu wamesimama mbele ya bango kwa ajili ya picha ya pamoja, katika watu hawa wanaume ni wengi zaidi huku wanawake wakiwa ni wawili tu. Taasisi za aina hii ni muhimu katika jamii kwasabau zinatoa huduma mbalimbali ikiwemo utunzaji wa fedha, mikopo na malipo tofautitofauti.

Matumizi ya kadi za benki ambazo mtu hutumia kutolea fedha mahali halipo, yameongezeka hata kufikia kufanya manunuzi bila kuwa na fedha taslimu mkononi. Kipeperushi cha benki ya "Absa" chenye rangi nyekundu na picha ya mwanamke anayefanya manunuzi, kinahamasisha wateja wao kutumia aina hiyo ya huduma huku wakiweka faida mbalimbali.

Katika mifumo mingi ya kibenki watoa huduma, wanahakikisha wanapata huduma moja ya namna inayotumika ni kwa kutumia simu za mkononi, ambapo wateja wanaweza kufikia akaunti zao kwa kutumia mitandao ya simu za mkononi.

Mwanaume mmoja ambaye ni mfanyakazi wa benki ya Absa, mevaa tisheti yenye nembo yao na kitambulisho kilichoning'inizwa kwa kamba shingoni. Huku akiwa ameshika mafaili mikononi mwake. Anaongea na mteja aliyevaa suti nyeusi, akimshauri na kumhamasisha juu ya huduma za kifedha wanazozitoa kama taasisi.

Vijana wa kike na wakiume wako katika eneo la starehe lenye baa ndani yake wakijiburudisha kwa vinywaji na muziki, wanacheza kwa furaha wakiwa wamesongamana huku pembeni yao kukiwa na sehemu yenye vifaa vya mpiga muziki.

Vinywaji vikali vya aina mbalimbali vimewekwa juu ya kaunta iliyo kwa mfano wa meza kubwa, huku kukiwa na wateja wanaoendelea kujiburudisha katika eneo hili la baa watu hupenda kutembelea sehemu hii wakati wa masaa ya jioni kwa ajili ya kujiliwaza baada ya shughuli zao za siku nzima.

Vijana wa kizazi kipya wakike na wakiume ambao moja ya mambo wanayoyapendelea ni starehe wako ndani ya baa wakijiburudisha kwa vinywaji aina ya pombe pamoja na kucheza muziki. Katika sehemu hii kuna mwangaza wa rangirangi na zipo picha zilizobandikwa ukutani.

Chupa zenye bia ndani yake zimewekwa juu ya meza kwa ajili ya wateja waliofika katika baa hiyo. Pembeni kuna mhudumu wa kiume aliye vaa fulana nyekundu na suruali ya kaki, aliye inama ili kuwahudumia watu walio kaa kwenye viti pamoja na meza nyingine. Wanywaji hupenda kutumia vinywaji hivi nya vileo kama sehemu ya kujiburudisha.

Kaunta ya baa ina mteja mmoja ambaye amekalia kiti kirefu akinywa kinywaji chake kilichoko kwenye glasi baada ya kuagiza. Kuna chupa za pombe zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu iliyoko ukutani, dariko nyekundu pia lililojaa vinywaji vikali na kuwaka taa, huku hua likiwekwa juu ili kutia nakshi.

Katika baa kubwa kuna eneo la kaunta kwa ajili ya kuuzia vinywaji imetengenezwa kwa umahiri huku ikigawanywa kwa namna ambayo inaruhusu vinywaji vya aina mbalimbali kuwekwa. Ziko pombe kali kwenye shelfu na juu ya meza, viti virefu vinne pamoja na runinga kubwa katikati iliyowashwa.

Gari linalouzwa limefunguliwa milango yake na kufanya sehemu ya ndani kuonekana vizuri, ili mteja aweze kulikagau na kuona ikiwa linafaa. Yapo pia magari mengine katika eneo hili ambalo linatumika kuhifadhia viombo hivyo vya usafiri, kwa ajili ya mauzo.

Gari hii ni mpya kabisa na ina makaratasi ya nailoni ambayo bado hayajafunguliwa, ikidhihirisha kuwa chombo hiki cha usafiri kina kilomita sifuri, yaani halijatumika hata kidogo, limeachwa wazi katika sehemu ya mbele ili mteja aweze kuhakiki sifa alizoambiwa wakati gari hii ikiwa inanadiwa sokoni.

Gari lenye rangi ya udongo linalotoka kampuni maarufu duniani ya toyota, linauzwa likiwa limeegeshwa ndani ya eneo kubwa la wazi lenye mkusanyiko wa magari mengine mengi, pia kuna miti mingi iliyosongamana ambayo imepakana na sehemu hii.

Wafanyabiashara wakubwa wa vyombo vya usafiri kutoka makampuni mbalimbali. Wanauza magari ambayo wameyaweka ndani ya jengo kubwa na kisasa lenye vioo. Kwa nje kuna watu wawili wanaume ambao wanafanya makabidhiano ya gari moja ndogo nyeusi huku wakiwa wameshika mfano wa funguo kubwa.

Gari lenye rangi ya kijivu limepakiwa katika eneo la ndani ya jengo likiwa linauzwa, linaonekana tayari limekwisha kutumika ambapo sasa bei na ubora wake kupimwa kwa kilomita ambazo limekwisha tembea, nyuma yake kuna gari lingine dogo lenye rangi ya bluu.

Wauzaji wa vyombo vya usafiri wamejaza magari mengi katika eneo la wazi ambayo wameyasafisha vizuri ili kudhihirisha ung'aaji wake unaolenga kuwa vutia wateja wafikapo hapo kuchagua, kuna mgari makubwa kwa madogo na yote yana rangi nyeupe.

Mkaka mtanashati aliyevalia fulana nyeupe na suruali ya jinzi amesimama mbele ya gari nyeupe huku akiwa amevaa barakoa. Pembeni kuna gari lingine nyeusi, na yote yanauzwa katika chumba hicho cha kampuni ya Hyundai.

Wauzaji maarufu wa magari katika jiji la Dar es salaam wamepanga magari mengi meupe yanayofanana kwenye yadi iliyokaribu na jengo refu la ghirofa, mpangilio huu huwawezesha wateja kupitapita na kutazama kwaajili ya kuchagua kulingana na walivyovutiwa wao wenyewe.

Gari lenye ukubwa wa wastani, limefunguliwa mlango wake ili kuonyesha sehemu ya ndani ilivyo. Kuna vitu viwili vyenye mikanda; ambavyo vinatumika kukaa abiria au watu wengine ambao sio dereva. Hii inamsaidia mteja anayetaka kulinunua kulikagua kwa umakini kabla hajafanya maamuzi ya kununua.

Mwanamke mmoja aliyevaa tisheti jeupe, sketi nyeusi na kilemba cha pinki; amesimama nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa, akiwa ameshika begi katika mkono wake wa kushoto huku ndani ya duka hilo kuna muuzaji anayeonekana kupitia dirishani; ambaye anamimina maziwa kwenye chupa ya plastiki.

Jokofu linalotumika kuuzia maziwa liko kwa fundi kwa ajili ya matengenezo. Lina rangi ya bluu huku likiandikwa kwa maandihsi mekundu, meusi na meupe, pamoja na kuwekwa picha ya ngombe kwa mbele. Mashine hii pia ni ya kiautomatiki, ambapo wateja wanaweza kujipatia maziwa kwa kulipia kiasi wanachohitaji na kisha kukinga vyombo vyao katika sehemu ndogo ya wazi iliyowekwa kwa ajili ya kutiririshia maziwa.

Mashine ya kiautomatiki ya kuuzia maziwa, imetelekezwa ndani ya chumba kilichokuwa kinatumika kutoa huduma ya kuuza maziwa hapo kabla. Muuzaji aliamua kufunga biashara yake hii baada ya kuona hapati faida kabisa.

Mwanadada mmoja amesimama karibu na mashine ya kiautomatiki ya kuuzia maziwa akiwa ameshika mlango kwa mkono mmoja huku mwingine akiuweka kwa nyuma, yuko ng'ombe aliyechorwa pamoja na mtu aliyeshika glasi ya maziwa huku rangi ya buluu ikienea zaidi.

Watu wamepanga foleninkwa ajili ya kusubiria maziwa yanayouzwa kwenye moja ya duka lililopo kwenye jengo lenye fremu nyingi zenye mageti ya rangi ya bluu, wapo wanaume na wanawake ambao wanahudumiwa na muuzaji ambaye ameweka meza ya mbao mbele ya mlango wa duka lake.

Mashine ya kiautomatiki inayotumika kutunza maziwa kwa ajili ya mauzo, iko ndani ya chumba ambacho ukuta wake una michoro yenye rangi nyekundu. Mteja anaweza kupata huduma kwa haraka ambapo akisha kulipia na kuweka kiasi anachohitaji, jokofu hili hutoa maziwa kupitia kidirisha kidogo kilichokuwepo.

Mashine ndefu na nyembamba ambayo pia hutumika kama jokofu la kuhifadhia maziwa, imesimamishwa kwenye eneo la nje kwa ajili ya matumizi ya kuuza kinywaji hicho. Kwa namna ilivyobuniwa lengo kuu limekuwa ni kuwarahisishia wateja kupata bidhaa hiyo kiautomatiki bila kuwa na ulazima wa muuzaji kuwepo.

Mfanyabiashara wa maziwa mwanaume ameinama akifanya usafi katika eneo lake la kazi akifagia wakati ambao ndio amefungua, ndani kuna majokofu yanayotumika kuhifadhia na kutolea bidhaa hiyo ikiwa mteja atanunua, milango ya kuingilia imefunguliwa na kufanya michoro ya ng'ombe na maandishi kadhaa kuonekana.

Muuzaji wakike katika duka amesimama karibu na dirisha lenye milango ya bluu liliyo wazi akiwa anapima maziwa kwa kutumia jagi na kuyaweka kwenye chupa ili aweze kumpatia mteja, ndani kuna jokofu linalo gandisha ambalo analitumia kuhifadhia bidhaa hiyo ili isialibike ikiwa itakaa sanaaa.

Duka la "KIENI" linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa za maziwa ambapo kuna mashine kubwa ya kiautomatiki ambayo hutumika kutunza maziwa yanayouzwa, ili wateja waweze kujihudumia wanapofika kujinunulia. Kuna watu wawili (mwanamke na mwanaume) ambao wamesimama pembeni wakiwa wanashauriana jambo.

Mashine ya kiautomatiki ya kuuzia maziwa ina sehemu ya kuandikia kiasi ambacho mteja anakitaka pamoja na dirisha dogo la kukingia; imebandikwa picha ya ng'ombe anayekula majani kwenye milango yake na kuwekwa maandishi yanayoelezea kuwa maziwa freshi yanapatikana hapo kwa bei nafuu.

Mashine maalum kwa ajili ya kuhifadhia na kuuzia maziwa safi imesimamishwa karibu na ukuta imechorwa ng'ombe pamoja na watoto wa kike walioshika glasi za maziwa huku mmoja wapo akiwa anakunywa vile vile ina rangi za bluu kijani na nyeupe.

Mashine au jokofu lililotengenezwa rasmi kwa ajili ya kuuzia maziwa kiautomatiki, limewekwa ndani ya chumba chenye sakafu nyeupe, nzuri na safi ya marumaru. Mnunuaji wa maziwa atapaswa kutoa pesa na kuandika kiasi anachohitaji, na kisha kuweka chombo chake kwenye uwazi uliopo ili aweze kukinga kinywaji hicho.

Mfanyakazi wa duka hili kubwa na la kisasa anamsaidia mteja kubeba jokofu, alilolinunua dukani hapo ili aweze kulipeleka katika eneo lake la biashara. Ni wazi mnunuzi huyu amelenga kwenda kulitumia kwa kuhifadhi na kuuzia maziwa kwa njia ya kiautomatiki. Ambapo malipo yakishakufanyika mashine hii hutoa maziwa ambayo hukingwa na anayeyahitaji.

Mwanamke aliyevalia fulana ya kijivu pamoja na sketi nyeusi amesimama nje ya duka dogo la maziwa akihudumiwa kupitia mlango uliofunguliwa na kuwekwa vyuma vilivyowazi, katika sehemu hii kumechorwa picha ya n'gombe na kupakwa rangi nyeupe pamoja na kuandikwa maandishi mekundu, ya bluu na meusi.

Mwanaume aliyevalia shati jekundu ya drafti na suruali ya kijivu amesimama mbele ya jokofu la kiaotomatiki akibofya vitufe kwa ajili ya kuandika kiasi anachohitaji, ananunua maziwa kwa kupitia mashine hiyo ambayo imewekwa hapo kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa huduma hiyo.

Muuzaji wa maziwa ambaye ni mwanamke yuko ndani ya kibanda chake akiwa amesimama kusubiri wateja. Anamiliki majokofu makubwa mawili ya kawaida anayoyatumia kuhifadhia maziwa ili yasiharibike, pia ameweka bango kwa juu lenye rangi ya bluu na nyeupe ambalo wameandika kuhusiana na bidhaa anayouza.

Mwanamke ambaye ni mtaalamu wa kutengeneza bidhaa za maziwa, zilizo sindikwa. Wanapanga chupa na vifungashio mbalimbali vya bidhaa hizo. Katika duka lake anauza kwa jumla na reja reja na ameweka nembo ambazo zinaonesha jina, tarehe ya kuisha muda wake, pamoja na virutubisho vinavyopatikana.

Katika duka linalouza vitu mbalimbali hususa ni vyakula, bidhaa za maziwa nazo hazikuachwa nyuma, muuzaji ameweka jokofu maalumu linalohifadhi maziwa na kuyauza kiautomatiki ili wateja waweze kujihudumia wanapoyahitaji.

Mwanaume mmoja alievalia koti, fulana, suruali ya jinzi na raba nyekundu amesimama pembeni ya mtambo wa kuuzia maziwa haya ni mazingira ambayo bidhaa hiyo inapatikana kiautomatiki kwa kupata kiasi kulingana na fedha ya mteja pembeni kuna ndoo pamoja na michoro ya ng'ombe iliyozunguka mashine hiyo.

Maziwa ni moja ya bidhaa ambayo ikisha kuchakatwa kuweza kutoa bidhaa nyingine za aina mbalimbali zinazoweza kutumika kwa kazi tofauti tofauti. Mtoto ambaye ni mwanafunzi anakatiza karibu na shelfu kubwa iliyopangiliwa vizuri ndani ya duka la kisasa na kusheheni aina kadha wa kadha za vinywaji na vyakula ambavyo ni zao la maziwa.

Muuza maziwa alievalia koti jeupe yuko ndani akiwa anamimina bidhaa hiyo kwenye jagi la mteja aliepitisha mkono wake dirishani kwa ajili ya kuchukua. Ipo meza kubwa ambayo hutumika kuwekea vitu mbalimbali wakati akihudumia watu wanaofika dukani kwake. Nje kuna mama aliyevaa kilemba ambaye amesimama akitazama yanayoendelea.

Mashine mbili za kisasa zinazotoa maziwa ya kiautomatiki zimewekwa kwa pamoja nje ya duka kwaajili ya kuuza bidhaa hiyo kwa wateja wanaoihitaji. Zote ni za rangi ya bluu na zina maandishi zinazo onyesha aina ya bidhaa zinazopatikana hapo.

Wauzaji wa maziwa hasa yale ya freshi na mtindi ambao ni baba mtu mzima na kijana wake wa kiume, wamo ndani ya duka lao kwa ajili ya biashara, wanayauza kwa kupakia kwenye madumu madogo na chupa katika ujazo tofauti. Pia wanauza vitafunwa tofautitofauti ambavyo viko kwenye vindoo vidogo na kontena zenye kuonesha kilichomo ndani.

Wauzaji wa maziwa huuza bidhaa hii ikiwa katika hali mbalimbali kama vile mtindi au freshi. Namna wanavyo yahifadhi hutegemea sana na uwezo wa muuzaji kimtaji ili aweze kuwa na vifaa bora zaidi vya kuyatunzia. Katika kibanda hiki chenye michoro ya ng'ombe pamoja na glasi za maziwa, mfanyabiashara huyu ameyahifadhi katika kindoo kinachoyafanya yaonekane kwa urahisi.

Kwa namna ambayo inaonekana kama kusherehekea, wanaume kumi na nne wamekusanyika na kwa furaha wanagonganisha vikombe vya maziwa ambavyo kila mmoja ameshika. Mahali walipo ni sehemu ambayo wanauza kinywaji, hiki cha maziwa na pamepangwa vizuri kwa kuwekwa meza zilizofunikwa na vitambaa, pamoja na viti kwa ajili ya wateja.

Wanunuzi na wanywaji wa maziwa freshi wamekaa ndani ya duka linalouza bidhaa hiyo wakiwa wanapiga soga ili kuvuta muda, wateja hawa wamekaa kwenye viti vya plastiki vyeupe wakizunguka meza ambayo imewekewa majagi madogo ya maziwa na glasi wanazo zitumia.

Mteja ambaye ni mwanaume aliyevalia tisheti nyekundu, suruali ya jinzi, kofia na viatu vyeusi; amesimama mbele ya mashine inayotumika kuuzia maziwa yanayotoka kiautomatiki. Kuna picha za ng'ombe zilizochorwa katika jokofu hili kubwa huku yakiandikwa maandishi yanayotaja bidhaa inayopatikana hapo.

Katika duka dogo linalouza vitu vidogovidogo vya kutumia majumbani yanapatikana na maziwa yanayouzwa. Muuzaji aliyevaa sweta na kujifunika kichwa anamimina maziwa kwenye jagi, kutokea kwenye kindoo na kuyachuja kwa ajili ya kumpatia mteja aliyefika kununua.

Majokofu manne ambayao yapo kwa mtindo wa kiatomatiki yamesimamishwa ndani ya chumba chenye sakafu nzuri, mawili kati yao yametumika kutunza na kuuzia maziwa ambapo mnunuzi huandika kiasi anacho hitaji kupitia vitufe vilivyopo na kisha kukinga chombo chake katika dirisha dogo lililopo. Mfumo huu hurahisisha sana huduma ya uuzaji na ununuzi wa maziwa.

Kibanda kidogo chenye picha ya ng'ombe na mabaka yake kimetengenezwa vizuri na kuwekewa vioo vinavyoruhusu vilivyomo ndani kuweza kuonekana. Hapa ni mahali ambapo maziwa freshi, mikate na mayai vinauzwa kwa pamoja.

Jokofu la kutunzia maziwa pamoja na kuyauza, limesimamishwa mbele ya mlango ulio wazi kwemye kibaraza chenye nguzo pembeni. Katika mashine hii, maziwa yanatoka kiautomatiki baada ya mteja kulipia na kuweka kiasi anachohitaji kwa kadri ya matumizi yake.

Jokofu au mashine ya kiotomatiki imetawaliwa na rangi ya bluu iliyochanganyika na nyeupe pamoja na kijani, huku kukiwa na picha ya ng'ombe na maziwa yanayomiminwa kwenye glasi, ina vitufe vinavyotumika kuandika kiasi cha maziwa anachohitaji mteja na kuna kidirisha kidogo cha kioo kinachoruhusu chombo kukingwa na kisha bidhaa hiyo ya kimiminika kutoka.

Duka la maziwa ambalo mmliki wake anaitwa Mau Juhudi; ametengeneza vizuri eneo lake kwa ajili ya kufanya biashara hii. Ameweka majokofu yanayotunza na kuuzia bidhaa hii inayopendwa na watu wengi kwa ajili ya afya zao, na katika milango kumeandikwa maandishi yanayotaja kila kinachopatikana hapo.

Katika duka zuri lililochorwa picha za ng'ombe pamoja na kupakwa rangi nyeupe, kijani, na blue kuna mwanamke aliyesimama nje akiwa ni mteja aliyefika ili ajipatie maziwa yanayouzwa hapo, kuna maandishi yaliyo andikwa pia ili kuwajulisha wanunuzi kuhusiana na aina ya bidhaa zinazo patikana.

Katika duka dogo linalotumika kuuza maziwa ambalo linalomilikiwa na mwanamke aitwae Yustina, kuna mchoro wa ng'ombe alae majani pamoja na mtu anaekunywa maziwa. Milango yake iliyofunguliwa imepakwa rangi ya bluu na kuna maandishi yanayoelezea bidhaa zinazouzwa hapo ikiwepo mtindi. Ndani kuna wanawake kadhaa na mwanaume mmoja wakiendelea na shughuli zao zinazofanyika hapo.

Jokofu linalotumika kuuzia maziwa na kuyauza ina sehemu ya kukingia ambayo iko wazi na imewekewa jagi dogo. Mteja amelipa pesa na kuandika kiasi anachohitaji. Kwa hivyo kiwango cha maziwa kinachotoka ndicho stahiki yake. Huduma hii ni ya kiautomatiki mnunuaji na muuzaji wote wamerahisishiwa kazi.

Mashine kubwa na mpya inayofanya kazi ya kuhifadhi na kuuza maziwa, ina matairi madogo yanayoifanya iweze kuhama eneo moja kwenda linginge kwa urahisi endapo itasukumwa. Imechorwa picha ya maziwa yanayomwagika kwenye glasi na ngombe, huku ikitawaliwa sana na rangi za bluu na kijani.

Mashine ya kuuzia maziwa inayofanya kazi kiautomatiki imefunguliwa karatasi zake za nailoni zilizokuwa zimeifunga katika upya wake. Ina rangi za bluu, nyeupe pamoja na kijani na imeandikwa jina la mwenye duka ikiwa tayari kuwahudumia wateja.

Fundi wa kiume wa vifaa vya kielektroniki, aliyevalia ovalori anarekebisha jokofu la kisasa, linalotumika kuuzia maziwa. Mashine hii ya kiautomatiki, ina picha ya ng'ombe na binti mdogo aliyeshika bilauri, akiwa anakunywa maziwa.

Kijisehemu kidogo mfano wa kibanda ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza maziwa kimepangwa kwa unadhifu wa hali ya juu. Huku kukiwa na mashine ya kiautomatic inayotoa maziwa ikiwa mteja atalipa pesa, na kununua. Mbele yake kuna kisuli cha plastiki cha kijani pamoja na rafu za pinki pembeni.

Mashine ya kisasa inayotumika kuhifadhia maziwa kwa ajili ya biashara imepakwa rangi ya bluu, nyeupe na njano huku kukiwa na picha ya ng'ombe. Kifaa hiki ni maalumu kwa kazi ya kuuzia maziwa ambayo hutoka kiautomatiki na mteja kupata bidhaa hiyo akiisha kulipia kiasi anachohitaji.

Nje ya kibanda chenye mashine ya kuuzia maziwa wapo watu kadhaa ambao ni wateja wanaosubiria huduma hiyo wakiwa wameshika madumu makubwa ya njano, kumepakwa rangi ya kijani ambayo imeshamiri nyeupe na bluu, pembeni kuna wafanyabiashara wengine wanaoendelea na shughuli zao za uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Wauzaji wa samani za ndani hasa za majumbani ama hotelini; ambao wamejikita katika kujipambanua kiubora na ukisasa wa bidhaa zao, wanauza: makochi, meza, makabati na urembo wa aina mbalimbali. Vitu hivi vimepangiliwa kwa namna nzuri inayowafanya wateja wavutiwe na kukaribia ili kuweza kununua.

Meza kubwa moja na vistuli vyake viwili vya mbao, vimewekwa nje kwa ajili ya mauzo baada ya kuwa vimekwisha kutengenezwa. Vinaonekana ni imara sana na vinavyoweza kudumu kwa muda mrefu, ambapo hiyo ni moja ya sifa inayozingatiwa na wateja wengi. Pembeni kuna mlango wa kuingilia ndani ya chumba, ambacho ndani yake kuna samani zingine kama vile makochi.

Kitanda cha mbao kilichochongwa kiubunifu kimewekwa ndani ya chumba tayari kwa matumizi. Kimenunuliwa na mteja kutoka kwa wauzaji wa samani za majumbani na kimetengenezwa kwa namna ambayo kinaruhusu watu wawili kulala. Mmoja wa chini na mwingine juu ambaye atalazimika kupanda ngazi zilizowekwa pembeni.

Makochi ambayo muundo wake ni wa kizamani yametengenezwa kwa ustadi na yana rangi ya kupendeza, huku pembeni yake kukiwa na meza kubwa nyeusi yenye viti vyake kwa ajili ya kulia chakula, samani hizi zimewekwa kwenye chumba kikubwa na cha kutosha kwa ajili ya kufanya mauzo.

mbunifu wa samani mbalimbali za nyumbani amebuni vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao ambayo imechanganywa na chuma, bidhaa hii sio tu kwamba inasifika kwa uzuri bali pia ina uhakikisho wa kudumu kwa muda mrefu kitu ambacho wateja wengi hupendelea.

Kitanda cha maonyesho cha mbao ambacho kimepachikiwa godoro kabisa kipo nje ya karakana inayotumika kutengeneza samani mbalimbali, wateja wanapofika hapa huvutwa kwanza na muonekano wa bidhaa hii iliyokamilika na kisha huingia ndani kutazama zaidi.

Chumba chenye sakafu ya marumaru inayong'aa na kuta za rangi nyeupe, kimepangiliwa vizuri na kumewekwa mapambo ya maputo juu ya paa. Mahali hapo ziko samani tofautitofauti, kama vile: makochi ya rangi mbalimbali, makabati ya nguo, viti, meza pamoja na magodoro, ambapo vitu vyote hivi vinauzwa.

Eneo maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya kuweka samani za aina na namna mbalimbali na mwanga wa kutosha na bidhaa zinaonekana vizuri, Vimepangwa viti nane vya mbao pamoja na meza yake ambavyo mara nyingi hutumiwa wakati wa chakula, pamoja na makochi yenye rangi na miundo tofautitofauti .

Mtengenezaji wa samani ambaye bado ufanyaji kazi wake haujaingia kwenye mfumo ulio rasmi, anafanya kazi katika ofisi yake ndogo iliyoko mtaani. Anatengeneza fremu za makochi kwa ajili ya kutengeneza masofa au kuwauzia watu wengine watakaoenda kutengeneza pia.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao na kupakwa polishi inayo king'arisha kimekamilika na sasa kimewekwa nje kwa ajili ya kukauka na kisha kufanyiwa mauzo, ziko chaga ambazo pia zimewekwa ili mteja atakapo weka godoro lake liweze kukaa vizuri.

Kitanda kilicho toka kutengenezwa kimewekwa nje kikiwa kimeandaliwa kwa ajili ya kusafirishwa kwenda kwa mteja aliyekiagizia. Samani za aina hii ambazo hutenegezwa kwa mikono kwenye maeneo yaliyo karibu na watu, hupenedelewa sana kwasababu ya unafuu wa bei yake. Pembeni ziko pikipiki mbili zilizoegeshwa karibu na kichaka kidogo cha miti na nyasi.

Watu ambao kazi zao ni kuranda mbao kwa ajili ya matumizi mbalimbali, hujulikana pia kama mafundi seremala. Wanaume hawa wawili waliovaa maovaroli ya kazi, wako ndani ya karakana wakifanya kazi hiyo kwa lengo la kutengeneza samani ili waweze kujipatia kipato baada ya kuziuza.

Seti nzima ya sofa yenye rangi ya bluu, viti, meza, makabati na kitanda; vimewekwa ndani ya chumba vikipangiliwa kwa ajili ya kuuzwa. Samani hizi zimetengenezwa kwa kutumia vitu kama vile mbao, vitambaa, magodoro pamoja na vyuma.

Muuza samani za ndani ametengeneza sofa zuri lenye rangi ya kijivu na kulinakshi kwa kuweka vimito vidogo vinavyolifanya livutie zaidi, kochi hili limewekwa katika eneo la nje kando ya barabara ambapo watu na magari yanapita ili iwe rahisi wanunuaji kuona na kufanya malipo yao ili wajibebe bidhaa hii.

Vitanda vya mbao ambavyo mara nyingi vinatumika mashuleni vinauzwa na wale wanaovitengeneza. Samani za aina hii hupendwa kwa sababu ya namna yake ya kupunguza matumizi ya nafasi, hasa katika mazingira ya watu wengi wanaohitaji malazi.

Viti maalumu vya maofisini vinauzwa na wauzaji wanaojishughulisha na bidhaa za samani. Vingi vina rangi nyeusi na vina magurudumu yanayovifanya viweze kusogea kiurahisi pamoja na kuzungukazunguka. Vilevile kuna meza nzuri ambayo nayo ni mahususi kwa matumizi ya kiofisi na iko hapo kibiashara kama ilivyo kwa hivyo vitu vingine.

Fundi zeremala mwanaume ambaye ni mzoefu na mbobezi wa kazi hii anawafundisha wanafunzi wake wakike kwa vitendo, ili nao waweze kutengeneza samani za aina mbalimbali ambazo baadae huziuza na kujipatia kipato. Mmoja wa wanawake hawa ameshika kifaa cha kurandia mbao akiwa anafuatilizia kile anachofanya mwalimu wake huku wengine wakiwa wanamtazama.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma vimewekwa katika eneo la kuonyeshea na vinaonekana vizuri. Vimetengenezwa kwa wingi ikiwa ni oda maalumu ambayo huchukuliwa kwa wakati mmoja. Samani za aina hii huwasaidia wauzaji kuweza kujipatia kipato na kujikimu kimaisha.

Masofa yenye rangi mbalimbali ikiwemo kijivu, maziwamaziwa, nyeupe na bluu yameweka katika chumba kilichozungushiwa mabati, mtindo wake ni ule wenye nashki ya vifungo ambavyo vimewekwa na kutengeneza vishimo vinavyopendezesha makochi haya yanayouzwa.

Meza iliyoundwa kwa lengo la wateja kuweza kuzitumia wakati wa kulia chakula, imewekwa pamoja na viti vyake sita na kunakshiwa kwa kioo kilichofunika juu yake. Ibunifu wa mikono ni sehemu moja wapo ya kuongeza thamani za bidhaa na tunaweza kusema kuwa ubunifu ndio pesa.

Seti mbili za makochi makubwa na mapana yenye rangi ya kijivu na nyeusi, zimewekwa sambamba na viti viwili vya sofa vyenye rangi ya dhahabu vyote vikiwa kwenye eneo la nje vikiuzwa. Miundo yake ni ya kupendeza ambayo watengenezaji wametulia ubunifu wao kwa lengo la kuvutia wanunuzi.

Wanunuaji wa samani za ndani, huwa wana vigezo vingi ambavyo wanaviangalia wanapotafuta bidhaa hizi. Ukiachilia mbali ubora na kudumu kwake, nakshi na urembo vimekuwa vikivutia sana wateja katika kuchagua makochi hasa yale yanayowekwa sebuleni. Watengenezaji wa samani nao wanahakikisha wanagusa kila ladha, ili wapate wateja wengi zaidi na ndio maana hata masofa haya yamewekwa vitambaa vya rangi nzuri zinazovutia.

Masofa mengi mazuri yanauzwa yakiwa na rangi mbalimbali na mitindo tofauti yapo yaliyo meusi kijivu na yenye rangi ya maziwa vilevile kuna vitanda meza na makabati ambavyo vyote kwa pamoja vinasubiri wateja wanaohitaji samani.

Muuza masofa wakiume anakagua kazi yake aliyoifanya ili kuona kama kuna hitilafu mahali popote na aweze kufanya marekebisho kabla wateja hawajaanza kumiminika na kununua, samani hizi ni nzuri sana nazina ubora wa juu ambao hata wanunuzi hawatashangazwa na bei yake ikiwa ni kubwa.

Muuzaji wa samani amekalia moja ya sofa kubwa na refu lenye kona likiwa na nakshi ya rangi nzuri zenye kuvutia sana, bidhaa hiyo imewekwa nje katika eneo la wazi ili iweze kuonekana kwa urahisi na kila apitae avutiwe na kununua, nyuma yake kuna jengo lenye fremu zenye milango ya nondo na vioo na imepakwa rangi ya bluu.

Kitanda cha mbao kilicho kamilika na kuwekwa chaga, kimenamkshiwa vizuri tayari kwa mauzo sokoni. Bado kipo katika eneo la karakana ya samani, ambapo kuna mabaki mengine ya mbao baada ya matengenezo.

Samani nyingi zimejaa katika jengo kubwa linalowaka taa na kutoa mwanga wa kutosha, kuwafanya wateja waone bidhaa zilizomo, yapo makochi ya sebuleni na meza zake, viti vya kulia chakula na meza zake, maua ya mezani pamoja na urembo wa ukutani.

Sofa kubwa na zuri la kisasa limewekwa katika chumba cha kuonyeshea ili wateja wapate kuona. Kwa wale watu hupenda usafi na unadhifu katika mazingira yao kochi hili huwafaa sana, nyuma yake kuna samani nyingine ziunauzwa ikiwemo , vitanda, mito, meza na rafu.

Masofa yamewekwa ndani ya chumba kwa ajili ya mauzo, yapo yenye rangi ya bluu huku vimto vyake vikiwa ni vya njano, ya kijivu pamoja na ya kahawia. Utofautishaji wa samani kimitindo huvuta wateja wa aina mbalimbali, kulingana na kila mmoja anachokipendelea.

Sofa zuri lenye rangi za kupendeza ,linauzwa likiwa pamoja na meza yake. Limewekwa pembeni ya kibanda cha mabati yaliyopakwa rangi ya bluu, ambapo eneo hili liko karibu na barabara kubwa ya lami, jambo linalomuhakikishia muuzaji kwa habari ya upatikanaji wa wateja kwa sababu ya sehemu hiyo kuwa na watu wengi wanaopita.

Wauzaji wa samani wamepangilia bidhaa zao ndani ya chumba kikubwa, ambapo kuna makochi mazuri na ya kisasa, meza na urembo wa mezani, mazulia, picha za ukutani na taa. Kwa uzoefu yawezekana kabisa bidhaa hizi zikawa zimeagizwa kutokea nje ya nchi, kwani mwonekano na ubora wake ni tofauti na ule ambao watengenezaji wa kawaida wa mtaani wanaweza kuwa nao.

Samani za majumbani au hotelini zinauzwa zikiwa zimewekwa katika chumba kikubwa chenye taa zinazowaka picha za urembo na saa za ukutani. Yapo masofa ya kisasa yenye rangi za kahawia na nyeusi, vitanda, meza za sebuleni pamoja na zile za kulia chakula zilizo na viti vyake.

Makochi makubwa mazuri na ya kisasa yaliyotengenezwa kwa ngozi yana rangi nyeusi na kahawia. Kwa pamoja yako sokoni kwa mauzo ndani ya chumba hiki kikubwa ambacho pia kina samani zingine ikiwepo meza na urembo wa mezani, zulia, vistuli na nyinginezo.

Samani za aina mbalimbali zimewekwa ndani ya chumba kikubwa kwa ajili ya mauzo. Kuna masofa ya rangi na miundo inayotofautiana, meza, vitanda, makabati pamoja na urembo wa ndani.

Eneo kubwa la chumba kilichotengwa kwa ajili ya kuwa zinawekwa samani zilizokwisha kutengenezwa kwaajili ya mauzo, kuna makochi ya rangi tofautitofauti kama vile nyeupe, kijivu, nyeusi, njano na kahawia, pia kuna kijana mmoja wa kiume ndani aliyekalia moja ya sofa akilikagua na kulihakiki kwa kushika mito yake.

Makochi ambayo yanapendwa na wengi kwa ajili ya kuweka sebuleni yanauzwa katika moja ya stoo kubwa ikijumuisha na samani zingine zinazopatikana hapo, kuna sofa zenye rangi ya njano, kujivu na nyeusi pamoja na meza na vitu vyakulia chakula.

Ndani ya hoteli ya kisasa, kuna eneo lililotengwa kwa ajili ya mgahawa ambapo watu wanafika hapo ili kujipatia milo yao kwa nyakati mbalimbali. Kuna viti vyenye urembo wa vitambaa vya chuichui, ambavyo vimepangwa kimakundi vikiwa na meza ambazo juu yake kuna glasi, sahani, na vijiko, ambavyo viko tayari kwa kutumiwa na wateja. Wahudumu waliovalia sare za kuvutia pia wanaendelea kupitapita wakiwahudumia.

Mwanaume aliyefika hotelini kupata huduma, amepokelewa na mwanamke katika kaunta ya mapokezi ambaye ana mhabarisha zaidi kuhusiana na sehemu hii. Katika eneo hili kuna mazingira yanayopendeza ambapo ua halisi limepandwa kwenye chombo cheusi na picha mbalimbali zimewekwa ukutani, yote hii ikiwa ni kwa ajili ya kuvutia wateja.

Kitanda kikubwa kilicho tandikwa vizuri kwa unadhifu na ustadi kipo ndani ya chumba kimojawapo cha hoteli ya kisasa na yadafaja la juu ijulikanayo kama ya nyota tano, ziko pia meza na kiti pamoja na kochi, ambapo mteja anaweza kuvitumia kwa mapumziko wakati ambao haitaji kulala.

Muonekano wa mandhari hasa katika eneo la kuingilia mahali, unaweza kuwa chachu ya watu kuvutiwa kwa namna ya kipekee. Katika hoteli hii, sehemu ya mapokezi kiukweli inaita; kwa jinsi ilivyonakshiwa vizuri kwenye dirisha la kaunta, samani za kisasa zilizopo, urembo wa maua na sakafu safi inayotoa ripoti nzuri, kwa habari ya usafi wa hali ya juu uliopo hapo.

Katika eneo la mapokezi ya hoteli mwanamke mmoja ambae ni mteja amepokelewa na wafanyakazi wawili waliovalia sare wakimpa maelekezo na utaratibu wa jinsi ya kufanya malipo na kupata huduma za hapo. Nyumba nyingi za wageni hutoa malazi, vyakula na vinywaji; kwa watu mbalimbali ambao pengine hufika ugenini wakiwa hawana wenyeji au wameamua tu kujipumzisha wenyewe.

Watu wawili ambao ni mwanamke muuzaji na mwanaume mteja wamesimama ndani ya duka mtaani ambalo linauza vitu mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya harakaharaka ya nyumbani wanunuzi hufika hapo na kununua unga, sukari, mchele, soda, maji au maziwa yaliyosindikwa.

Dukani kunauzwa nafaka za aina mbalimbali zilizowekwa kwenye vifungashio vya kila namna ikiwemo: viroba vyeupe, mifuko, makontena ya plastiki na kadhalika. Hapa kuna: maharage, mchele, mahindi, mtama, uele, karanga na nyinginezo nyingi; huku kila bidhaa ikiwa na lebo ya jina ina bei husika.

Mtengenezaji wa bidhaa za chuma na bati amesimama pembeni akiwa anazungumza na mteja wake. Viko vitu vingi vinavyouzwa kwenye soko hili dogo ikiwemo: makarai, majiko ya aina mbalimbali, matranka, masufuria na majaro.

Katika moja ya duka kunauzwa mikanda ya kuvalia suruali au magauni pamoja na viatu vya aina mbalimbali; ambavyo vimetundikwa mbele na pembeni ya shelfu; lililotengenezwa kwa nyaya au vyuma vyembamba. Wateja hufika kutazama bidhaa zilizopo ili kuchagua na hatimaye kununua.

Katika soko la kitalii kuna wateja ambao ni wageni kutoka nje ya nchi pamoja na wale wenyeji, vinauzwa vitu mbalimbali vya kitamaduni ikiwemo vinyago, shanga, vikoi, mikoba na vinginevyo ambavyo kikawaida huwavutia watu wanaokuja kutembelea maeneo yanayojihusisha na utalii.

Katika soko dogo yupo mwanamke anayepanga bidhaa zake za mbogamboga juu ya meza, amevaa miwani, kilemba, blauzi ya njano pamoja na aproni nyekundu. Anauza vitu mbalimbali ikiwemo nyanya, matango, pilipili hoho, ndimu, vitunguu maji na swaumu, mboga za majani pamoja na ndizi mbivu alizo zining'iniza juu.

Sokoni kumesheheni bidhaa mbalimbali zilizopangwa chini hasa matunda aina ya maembe ambayo yapo kwa wingi kwa sababu majira haya ni ya msimu wake. Wako pia wateja ambao wanachagua na kununua ili wakatumie kwa mahitaji yao majumbani hotelini na kwingineko.

Muuza vitunguu ambae ni mwanaume yupo sokoni na amepakia bidhaa zake hizi katika ndoo kubwa huku akizipanga kimstari akiwa anasubiri wateja. Ameviweka kwenye kibanda cha wazi ambacho kimefunikwa juu kwa turubai na kushikiliwa kwa fito na mbao nyembamba sana.

Matunda kama vile: maembe, matikiti, matufaa, ndizi mbivu pamoja na mananasi yanauzwa sokoni huku wateja wawili wakike wakisimama kwenye moja ya meza na kuchagua. Muuzaji wa kiume aliyevalia kanzu nyeusi anaendelea kuwaelekeza kuhusiana na bei ya bidhaa zake na nyuma yao kuna watu wengine waliofika sokoni hapo kwa shughuli zao mbalimbali.

Wauzaji wa nafaka mbalimbali kwaajili ya chakula wako sokoni wakiwa wamepanga bidhaa hizo kwa namna inayozifanya zionekane vizuri. Ziko ambazo zimewekwa kwenye vibakuli na nyingine kwenye magunia makubwa meupe yakiwepo mchele, maharage, mahindi na njugu mawe.

Wafanyabiashara wa sokoni wako wanachakalika kupanga bidhaa zao wakisubili wateja katika asubuhi njema na tulivu, bado soko halijachangamka sana kwani kungali mapema lakini mida si mrefu wanunuzi watafika kwa wingi ili kujinunulia mahitaji yao ya siku kwaajili ya maandalizi ya chakula cha mchana. Katika meza zimepangwa nyanya, vitunguu, ndizi, mboga za majani, na kadharika.

Wafanyabiashara wawili ambao ni wa kike aliyevalia blauzi nyekundu na wa kiume aliyevaa shati la mistarimistari, wamekaa sokoni kwenye meza zao zilizojaa bidhaa za aina mbalimbali. Wanauza nyanya chungu, karoti, pilipili, hoho, nyanya za kawaida, bilinganya na maharage mabichi.

Wanawake wawili mmoja akiwa ni mteja na mwingine ni muuzaji wamesimama na wakitabasamu wakiwa wanakabidhiana mboga za majani, ishara ya kuwa kila mmoja ameridhika na kufurahishwa katika soko hili dogo pia zinauzwa ndizi, nyanya, viazi na mayai huduma nzuri kwa wateja ni moja ya mbinu inayotumiwa na wafanyabiashara ili kuhakikisha wanawahamasisha wanunuzi wao kurudi tena kwao siku nyingine.

Kumekuwa na ongezeko la uchakarakaji kwa wanawake katika kizazi hiki ambapo kila mmoja anajitahidi kujikwamua kiuchumi ili asibaki kuwa tegemezi kwenye kila kitu. Sehemu kama masokoni kumejaa wamama wengi ambao ni wajasiriamali wadogo wadogo wanaouza bidhaa kama vile viazi na nyinginezo.

Katika pitapita za hapa na pale hatimae wateja wawili wakike wamefika kwenye moja ya duka na kusimamia hapo ili watazame bidhaa zilizomo na kuona kama wanaweza kununua. Wako watu wengi ambao wanaendelea na shughuli zao katika soko hili lenye mkusanyiko wa maduka mengi na vitu mbalimbali vinavyouzwa.

Mchele unauzwa kwa wingi katika soko hili lenye mkusanyiko wa watu wengi, umepakiwa kwenye viroba katika ujazo tofautitofauti na unapatikana kwa jumla na rejareja ziko pia nafaka nyingine zinazouzwa ikiwemo karanga, mahindi na ufuta.

Sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinapatikana, hasa zile za mbogamboga. Kuna wauzaji wengi ambao wanafanya biashara hapo. Mwanaume mmoja aliyeva fulana ya bluu bahari iliyochorwa ndege kifuani ameshika brokoli katika mikono yake yote miwili na kuinua juu akiwa anamwonyeshea mteja ubora wa mboga hizo. Pia anauza karoti, matango machanga, viazi vikuu na mapapai.

Katika soko wapo pia wafanyabiashara ambao ofisi zao ni matoroli au mikokoteni inayotembea, ambapo wametengenezea mbao juu yake zenye mfano wa meza na kuweka bidhaa zao hapo kwa ajili ya mauzo. Katika hao yupo anayeuza karanga ambazo amezipakia kwenye mifuko na makopo ya ujazo tofauti, pamoja na mwingine auzaye viungo vya jikoni vya mbogamboga, kama vile: matango, kabichi, pilipili hoho na karoti.

Wababa kwa wamama ambao ni wauzaji wa bidhaa za sokoni, wako kwenye maeneo yao ya biashara ambapo meza zimesheheni vitu mbalimbali hasa vile vinazotumika majumbani kwa chakula kama mbogamboga. Ipo myamvuli mikubwa ambayo wanaitumia kujikinga na jua ama mvua, na pia kuna mabenchi na viti mfano wa vistuli virefu wanavyovitumia kukalia.

Wauzaji wa nyanya ambao ni wanawake wamekusanyika katika eneo la nje litumikalo kama soko kwa ajili ya kuuza bidhaa zao, wameziweka chini na kuzijaza kwenye visahani na makopo ili wateja waweze kuziona na kununua katika ujazo na bei mbalimbali. Wafanyabiashara hawa wadogo wadogo wanajitahidi kufanya kazi hii kwa bidii ili wajipatie kipato.

Wauzaji na wateja wamekusanyika sokoni kwa ajili ya biashara, huku kila muuzaji akiwa kwenye kizimba chake chenye bidhaa mbalimbali kama vile; matunda na mboga mboga ambazo hasa hutumika kwenye mapishi. Mahali hapa yanapatikana maembe yaliyoiva, ndizi mbivu na mbichi, machungwa, pilipili hoho, karoti, viazi pamoja na nyanya.

Ushirikiano kati ya muuzaji na mteja ndio hufanya bishara kufanyika vizuri. Mnunuaji anapofurahi huleta utoshelevu na hamasa kwa mfanyabiashara kuendelea kuuza bidhaa zake zaidi. Katika soko hili watu wawili wanakabidhiana mfuko baada tendo la manunuzi kukamilika. Vikiwa vinauzwa vitu mbalimbali kama vile:- nyanya, maembe, mayai, hoho na mbogamboga zinginezo.

Wajasiriamali wadogowadogo ambao wengi wao ni wanawake wako sokoni wakiendelea kufanya biashara zao wanauza bidhaa mbalimbali ikiwemo mihogo mikubwa mikubwa ndizi mbivu pamoja na vilivyozalishwa viwandani yuko mteja aliyesimama pembeni akiulizia na kuangalia kwa ukaribu ili afanye uchaguzi bora na kununua.

Dukani kuna watu kadhaa ambao ni wauzaji na wateja wanaelekezana kuhusiana na bidhaa za vyombo vya aina mbalimbali vinavyopatikana humo ambapo kuna masufuria, mahotipoti, masahani ya udongo, majagi ya umeme ya kuchemshia maji pamoja na vingine vingi.

Mwanadada aliyevalia sweta na koti la baridi la kijani na suruali ya jinsi, amesimama pembeni mwa meza yake ya biashara akiwa ameshika moja ya bidhaa anayouza akiionyesha fahari kazi anayoifanya sokoni hapo, anauza matunda matunda ya kila aina yakiwemo machungwa, matufaa, ndizi mbivu, matikiti, mapapai na mapensheni.

Katika moja ya taasisi ndogo zinazotoa mikopo kwa wajasiliamli wa kawaida ziko ofisi za makao makuu yake ambazo katika milango kuna mabango yenye picha za watu na maelezo yanayohusu huduma wanazozitoa. Sehemu kama hizi ni za muhimu sana kwani zinao mkono mrefu unaoweza kuwafikia hata wale wafanyabiashara wa tabaka la chini na kuweza kuwainua kimitaji.

Huduma za kifedha kupitia simu za mkononi sasa zimerahisishwa sana. Mitandao ya simu inayojihusisha na mawasiliano kama "vodacom" inatoa nafasi kwa wateja wake kutumia simu zao kupata huduma mbalimbali, ikiwemo mpesa ambapo wanaweza kutuma na kupokea pesa, kuongeza salio au kukopa fedha wakati wa uhitaji wao na baadaye kurudisha.

Mtu ameshika simu yake ndogo ya mkononi akiwa anasoma ujumbe ulioingia ambao unatoa mrejesho wa muamala alioufanya wa kutoa fedha toka kwenye akaunti yake ya benki kupitia mashine ya kiautomatiki. Taarifa inamuonyesha kiasi alichotoa, tarehe na muda pamoja na salio lililobakia.

Jengo refu la ghorofa limejengwa katika eneo la mjini ambapo kuna uhitaji mkubwa sana wa nyumba. Kwa sababu ya kuwepo kwa vyumba vingi ndani yake, linaweza kuchukua watu wengi zaidi kwa wakati mmoja endapo watapatikana wanaovihitaji kwa ajili ya kukodi kwa matumizi ya makazi ya kuishi au ofisi za makampuni na wafanyabiashara.

Mwanaume anayejihusisha na uuzaji wa mali zisizohamishika ikiwemo nyumba, amevalia mavazi nadhifu yanayofaa kwa kazi yake na yumo ndani ya moja ya chumba katika jengo akikionyesha kwa mteja. Hii ni sehemu nzuri na tulivu ambayo ina mandhari ya uoto wa asili kwa nje, inayomvutia yeyote kwa ajili ya kuuziwa au kupangishwa.

Makampuni au watu binafsi wanaojishughulisha na ujenzi wa nyumba za kupangisha au kuuza, wanajitahidi sana kutafuta maeneo ambayo ni mazuri yanayowavutia wateja wao. Nyumba hizi zilizokamilika huku zingine zikiwa zinaendelea kujengwa. Ziko katika eneo lenye uwazi wa kutosha wenye nyasi za kijani na uoto wa asili unaovuta hewa safi.

Katika mtaa ambao umepangika vizuri, ziko nyumba zilizojengwa kisasa ambazo zinaangishwa huku nyingine zikiwa zinauzwa. Iko miundombinu yote inayohitajika kama vile barabara ya rami yenye mifereji ya kupitisha maji taka pamoja na huduma ya umeme, mazingira haya ni rafiki kwa wale watu ambao hupendelea utulivu.

Jengo jipya kubwa na la kisasa limekamilika ili liweze kutumika kwa kadri lilivyokusudiwa na aliyelijenga. Kwa kuwa ni la ghorofa, kuna uwezekano mkubwa likawa linapangishwa kwa ajili ya makazi au ofisi ambapo watu wengi zaidi wanaweza kukodishwa humo. Pembeni kuna majengo mengine ya aina hiyohiyo yaliyolizunguka na mazingira yake yaliyosheheni miti ya asili yanapafanya pavutie.

Bango lenye rangi nyekundu na nyeupe limening'inizwa juu ya nyumba likitoa taarifa ya kuwa jengo hilo la biashara linauzwa. Ziko namba za simu mbili ambazo zimewekwa hapo ili kila asomaye na kuona kuwa analihitaji basi aweze kuwasiliana na wauzaji.

Katika mkakati wa serikali kuipanga miji, miradi ya ujenzi imepewa kipaumbele katika maeneo yaliyopimwa na kutengwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali ikiwemo makazi pamoja na yale ya biashara. Majengo haya mengi ya ghorofa yanaendelea kumaliziwa ili yapangishwe kwa wananchi au wafanyabiashara wawekezaji wa kigeni wanaohitaji nyumba.

Nyumba inayovutia imejengwa ikiwa na ghorofa moja paa la vigai vyekundu pamoja na kupakwa rangi ya maziwa imezungushiwa uzio mfupi wa maua na senyenge kwa ajili ya usalama wa wakazi wake ambao watakuja kuinunua ama kupangishwa.

Ndani ya duka kubwa vinauzwa vitu mbalimbali, ikiwemo: mikoba, mabegi na makoti; vyote vikiwa vimeshikiliwa ukutani na kuning'inizwa ndani ya rafu. Bidhaa hizi zina rangi tofautitofauti, kama vile: nyeusi, zambarau, nyeupe, kijani jeshi na rangi ya maziwa.

Watu wa kike na wa kiume wako ndani ya duka kubwa na la kisasa, wakichagua bidhaa za aina mbalimbali; hasa nguo, ili kikidhi mahitaji yao. Yuko mlinzi ambaye anakagua mabegi au mikoba ya kila anayeingia na kuwapa utaratibu wa mahali pa kuacha, kwa ajili ya kudhibiti wizi unaoweza kufanyika.

Moja kati ya maduka mengi yaliyoko ndani ya jengo kubwa, linauza nguo za watoto hasa wale wa kike. Mavazi kama magauni yametundikwa ,na yupo mtoto mmoja aliyevaa raba na kusimama juu ya meza, akiwa ananjaribisha koti la baridi, ili mzazi wake aweze kumnunulia.

Moja ya namna ya kupata wateja zaidi kufanya punguzo la bei ya bidhaa. Na ndio maana kila baada ya muda fulani wauzaji hasa wa maduka makubwa, kushusha gharama za manunuzi hata kufikia hamsini na tano ili kuvutia watu wengi. Si ajabu ndani ya kipindi kifupi masharti haya pamoja na suruali za kiume zinazouzwa zikawa zimekwisha isha zote.

Duka kubwa na la kisasa limepangiliwa vizuri na kwa usafi wa hali ya juu, huku kukiwa na taa angavu zinazoangazia kwa ndani na kupafanya paonekane panang'aa, bidhaa zinazopatikana hapa ni nguo za kiume ikiwemo mashati na makoti ya suti ambayo yote yamewekwa kwenye rafu zilizo wazi kwa ajili ya mauzo.

Chumba kisafi na nadhifu, chenye taa zinazowaka, feni za ukutani, madirisha yenye nondo pamoja na sakafu inayong'aa. Ndani yake kuna nguo zinauzwa; ambazo zipo zilizowekwa mezani, kwenye mashelfu na nyingine zimetundikwa kwenye vyuma vilivyosimamishwa.

Wateja wawili wa kiume na wa kike wanaofahamiana ambao wamefika dukani hapo kwa pamoja wanashauriana kuhusiana na aina ya bidhaa ya kununua. Wanatafuta samani za majumbani kwa hivyo wameingia kwenye duka linalouza vitanda, makochi, meza na urembo wa ukutani.

Nguo za watoto wa kike ambazo ni magauni zinauzwa katika duka kubwa. Zimepangiliwa vizuri kwa rangi zake na kutundikwa kwenye henga ukutani ili ziweze kuonekana na wateja wanao ingia humo. Vilevile kuna viatu vya aina na miundo mbalimbali vinavyopatikana.

Midoli myeusi ya plastiki ngumu imesimamishwa ndani ya duka kubwa linalouza mavazi ya kiume ikiwemo suruali, mashati, makoti, fulana na mikanda. Nguo hizi zimevalishwa hapo ili zionekane vizuri na wateja wanaofika kununua huku nyingine zikining`inizwa kwenye vyuma maalumu vilivyosimama.

Mashati ya kiume yaliyowekewa nembo ya punguzo la asilimia arobaini na arobaini na tano yamepangwa vizuri juu ya meza zilizounganishwa na shelfu kwa chini. Wanunuzi wanaendelea kujichagulia kulingana na uhitaji wao. Huku pembeni kukiwa na vyuma vyeupe vya kutundikia nguo nyingine ambazo nazo zinasubiri wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mkusanyiko wa maduka mengi ya kisasa, kuna bidhaa mbalimbali zinauzwa, ikiwemo nguo pamoja na midoli yenye mfano ya wanyama ambayo hutumika na watoto kuchezea. Ukuta wa duka hili umepakwa rangi nyeupe, huku nguzo zikiwa zimeshikilia paa lake ambalo lina taa zinazowaka na kupafanya ndani paonekane nadhifu.

Sehemu mojawapo ya rafu ambayo imewekwa viatu vya watoto vya rangi na miundo mbalimbali kwa ajili ya mauzo, hapa ni ndani ya duka ubwa ambalo limo kwenye jengo lenye mkusanyiko wa maduka mengi yanayouza bidhaa za aina nyingi ambayo hutembelewa na wateja kadha wa kadha wanaokuja kutafuta mahitaji yao.

Moja ya duka la kisasa linalouza nguo za kike limefunguliwa kwa ajili ya kuruhusu wateja kuanza kuingia na kufanya manunuzi. Ipo midoli iliyovalishwa mavazi hayo na milango yake ni ya vioo ambapo watu wanaopita wanaweza kuona vilivyomo ndani kutokea nje na ikiwa watavutiwa basi husogea karibu na kuchagua bidhaa hizo.

Makoti ya suti za kiume mengi, yamepangiliwa vizuri kwe rafu yakiwa yametundikwa ili yapate kuonekana. Yana rangi mbalimbali ambazo ni tulivu, kama vile: nyeusi, kijivu, bluu mkoleo na rangi ya maziwa, huku mengine yakiwa na mistari iliyopishanapishana. Yote haya yanauzwa katika moja ya maduka makubwa ndani ya jengo la biashara.

Mashati yanayopendelewa kuvaliwa na wanaume yanauzwa katika moja ya maduka yaliyomo ndani ya jengo lenye wafanyabiashara wengi yamepangiliwa vizuri na kuwekwa sakafuni kwa sababu bado yamo kwenye mifuko yake kwa hivyo hayawezi kuchafuka kuna makoti ya suti pia yaliyoningzwa kwa pembeni.

Msichana mmoja aliyevalia fulana nyekundu pamoja na suruali nyeusi ana buruza kitenga chenye matairi anachotumia kukusanywa vitu anavyovihitaji wakati akifanya manunuzi. Katika duka hili kubwa na la kisasa kuna bidhaa za aina mbalimbali ikiwemo vyakula na vijani vilivyo pangiliwa kwenye rafu ndefu zilizogawanywa kulingana na aina ya bidhaa zilizopo.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa kuna eneo maalumu lenye shelfu zilizowekwa bidhaa mbalimbali, zilizosindikwa kiasili kama vile: vinywaji na vyakula lishe, vimefungashwa kwenye machupa makopo na mifuko ya plastiki ngumu, ili kuhifadhi ubora na usalama wake.

Shelfu ndefu na pana zilizojazwa dawa za meno kutoka kampuni mbalimbali zimepangwa na kubananishwa ili kutengeneza mstari mrefu wa bidhaa hizo, wateja wanapofika hapo inawawia radhi kuona na kuchagua kwa ajili ya matumizi yao ya majumbani.

Katika maduka makubwa ndipo ambapo vifaa mbalimbali hasa vile vikubwa vinavyotumia umeme vinaweza kupatikana kwa wingi. Watengenezea keki au wafanyabiashara wakubwa wa vyakula vya kupikwa ni lazima watatembelea duka hili linalouza majiko ya kuokea vitu mbalimbali au kupikia.

Matumizi ya vifaa vya kielektroniki yameongezeka hasa katika maeneo ya biashara kama vile; maduka makubwa na ya kisasa. Wateja huweka taarifa zao za manunuzi na kufanya malipo kimtandao kwa njia ambayo ni hurahisisha sana shughuli hii.

Bidhaa mbalimbali zinazowahusu wanawake, kama vile: losheni, mafuta, marashi pamoja na viatu, zimepangiliwa vema katika rafu zenye rangi ya machungwa. Kwa mbali kuna vitu vingine vya kiume vinavyouzwa; ambavyo vimetambulishwa kwa lebo iliyowekwa juu yake ndani ya duka hili kubwa na la kisasa. Aina hii ya mpangilio huwarahisishia wateja kujua mahitaji yao yalipo na kupunguza upotezaji wa muda wanapotafuta.

Katika duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali kuna makabati na majokofu yanayotunza bidhaa hizi, zipo soda na juisi ambavyo ni vinywaji baridi pamoja na pombe kali za aina tofautitofauti vyote vikitenganishwa kimaeneo.

Sehemu ya duka kubwa ambayo ni nadhifu sana huku ikijengwa kisasa, imegawanywa katika maeneo mbalimbali na kuwekewa bidhaa tofautitofauti. Vioo vilivyowekwa kama milango au kuta, hutoa nafasi kwa wateja kuona vilivyomo ndani na kusogea ili kuweza kununua.

Katika shelfu lililosheheni vinywaji vikali kama vile pombe, mwanamume mmoja amesimama pembeni yake akiwa na kitega anachokiburuza kwa ajili ya kuwekea bidhaa hizo anazozichagua. Duka hili ni kubwa na la kisasa ambalo lina korido kadha wa kadha zinazoruhusu wateja kuzunguka zunguka wakitafuta mahitaji yao.

Rafu ndefu na za kisasa zimetumika kuhifadhia vinywaji mbalimbali ndani ya duka kubwa, ziko soda, maji, pamoja na juisi ambazo zimepangwa kinadhifu na zinaonekana vizuri ambapo wateja wanaweza wakaja kuchagua na kufanya manunuzi.

Katika duka kubwa na la kisasa, vimepangwa vinywaji vya aina mbalimbali katika rafu ndefu na nzuri. Kuna vileo na vinywaji baridi, ambavyo vimewekwa kwenye chupa tofauti tofauti na kuwekewa lebo ya jina na kampuni husika kwa kila kimoja. Kuna taa zinazowaka na kutoa mwangaza wa kutosha, ili wateja waweze kuona vyema wanapofanya manunuzi.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa kuna eneo maalum ambalo limetengwa kwa ajili ya kuweka bidhaa za mbogamboga na matunda ili wateja waweze kuona kwa urahisi na kununua. Zimepangwa vizuri kwenye matenga makubwa au makabati ya wazi ya mbao ambapo yanawezesha vitu kama ndizi mbivu, nyanya, vitunguu, viazi mviringo na karoti isiharibike kwa upesi.

Duka kubwa lenye bidhaa za aina mbalimbali lina makabati ya wazi mengi ambayo, yana ngazingazi na vitu vimepangwa kwa mpangilio mzuri, unaowafanya wateja watembetembee humo wakitafuta vitu na kuchagua mahitaji yao. Katika sehemu ya kufanyia malipo kuna kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki ambavyo hutumika kurekodi na kutunza kumbukumbu zote za mauzo.